Eneo la soko la wazi ambapo kuna mzigo mkubwa wa soksi za mtumba, zilizopangwa juu ya chombo kilichotengenezwa kwa wavu haya. Soksi hizo ni za rangi tofauti ikiwa ishara kuwa zinalenga wateja tofauti kama watoto, wanawake na wanaume. Mchuuzi amekaa nyuma ya mzigo huo mkubwa labda akisubiri wateja au akipanga bidhaa zake.

Ndai ya bucha, mahali ambapo nyama huuzwa, kuta zieekwa kwenye vigae nyeupe na kuna nyama mingi kwenye aina mbali mbali. Baadhi ya vipande vya nyama vimewekwa ndani ya sanduku la kioo la kuhifadhi ambalo husaidia kuonyesha bidhaa kwa wateja huku zikikaa safi na salama.

Ndani ya jengo la kuuza magari ambapo kuna magari mengi mapya ya aina tofauti tofauti. Yanayo onyeshwa kwa ajili ya wateja wanaochagua kuona au kununua. Watu wachache wanatembea kati kati ya magari, wengine wakiwa wamekaa kwenye viti wakizungumza.

Aina mbalimbali za mboga ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Nyanya zilizowekwa kwenye neti nyekundu, viazi vitamu vya rangi ya waridi, karoti, pilipili, kibao za kijani, tango, ndimu, parachichi na vitunguu vyekundu. Vitu hivi vimepangwa kwenye makasha ya plastiki na maboksi ya katoni.

Eneo la maegesho ya magari ambapo kuna magari mbalimbali ya kifahari. Kuna gari la kijani kibichi na pia gari ya rangi ya machungwa. Magari haya yameegeshwa chini ya miavuli ya kuzuia jua, ishara ya kuonyesha kuwa ni eneo lenye joto.